Mifugo imewekwa katika maeneo yenye mpangilio mzuri ndani ya banda lenye paa la kuni. Kila upande, kuna ng'ombe waliowekwa walikula huku njia ya kati ikiwa wazi kwa haraka ya kutembea. Pande hili kingo za chumba inawezesha usalama na usimamizi wa mavuno.

Mtu ameketi chini ya ng'ombe akiwa anakamua maziwa kwa kutumia mikono yake ya kukusanya ndani ya ndoo ya chuma. Maziwa yanatiririka kwa nguvu kutoka kwenye cha kichwele cha ng'ombe akigong'a ndoo kwa kasi. Sakafu na zizi inaonekana kuwa ya udongo wa saruji na kuna mrefeji ya kupeleka maji au uchafu pembeni.

Kuna watu wakifanya biashara ya kuuza ndizi katika eneo la wazi lenye udongo. Ndizi mingi zimekusanywa kwa vikapu vikubwa vilivyojaa na watu wanaochagua kwa makini. Mazingira yanaonekana njiani na watu wanaonekana wakifanya shughuli kwa bidii.

Mwanaume ameketi chini akimkamua ng'ombe wa rangi ya mchanganyiko wa nyeusi na nyeupe, hapo kwenye panda la mvua lenye sakafu ya mchanga na kuzungukwa na watu wengine waliovaa mavazi ya kazi. Maziwa ya maziwa yamekusanywa kwenye bakuli la plastiki lililowekwa karibu.

Ng'ombe walichanganyikiwa wanakula majani safi katika pala lenye paa la bati. Kila ng'ombe anaelezwa kupitia kupitia sehemu ya chuma ambazo inawasilisha wanakula kwa usahihi kila mahali pake. Mbele yao kuna mifuko ya mikubwa ya chakula ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuwahudumia wanyama hao.

Shamba la migomba nimepangwa kwa mistari limefunikwa na plastiki maalumu kuzuia magugu na kuhifadhi unyevu . Mifumo ya umwagiliaji kwa matoni inawekwa karibu na mizizi ya mimea ili kurahisisha utoaji wa maji. Udongo unaonekana kuwa na virutuba huku mimea ikiwa mabichi na yenye afya.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara na kofia usafi, amemiminia maziwa kutoka kwenye ndoo ya chuma hadi kwenye chombo kilichofunikwa kwa kitambaa cha kukunja. Mashini ya chuma yenye bomba la kutolea maziwa limo kwenye eneo yake. Iikionekana kua sehemu ya mchakato yakuchakata au kusafisha maziwa. Sakafu ina mabaki ya maziwa, ikionyesha shughuli ya kazi iliyoendelea kwa umakini mkubwa katika mazingira ya usafi.

Kuna makundi makubwa ya ndizi zenye rangi ya kijani safi zikiwa zimewekwa pamoja kwenye sehemu ya mti wa majani, ndizi hizi bado hazijakomaa, zaonekana freshi na zimekua zikikusanywa kwa wingi, mazingira yadhihirika kuwa ni ya shamba au bustani ya matunda.

Mkulima huyu amesimama miongoni mwa mimea ya mahindi akiwa ameshikilia korosho mbili za mahindi. Anaoneakana amefungia shati la rangi ya zambarau na kofia yenye rangi tofauti. Mimea ya mahindi imezungukwa na inaonyesha ukuaji mzuri wa mazao.

Majani makubwa ya migomba yanapepea angani chini ya anga ya bluu yenye mawingu mepesi. Mionzi ya jua inapita katikati ya majani ikionyesha afya nzuri ya mimea hiyo. Mandhari inaonyesha bustani yenye rutuba na hali ya hewa kitropiki iliyofaa kwenye kilimo cha ndizi.

Kuna mashamba ya ndizi yenye mimea mirefu yenye majani makubwa ya kijani. Ndizi hizo zimefunikwa na matunda mengine na pia yanayokolea kwa mkungu wenye uzito mkubwa. Ardhi ni ya rangi nyekundu na inadhihirika kwa kilimo kinazingatia mpangilio mzuri kwa mimea kwa ajili ya ukuaji bora.

Shina nyingi za migomba zikiwa zimefungwa pamoja. Kila mmoja likiwa na mizizi ya ndizi mbichi zilizokooma vizuri. Ndizi zimechipukwa kwa mpangilio wa wima kwenye eneo lenye mchanga mkavu. Rangi ya kijani kibichi inaashiria kuwa ndizi hizo bado hazijafika hatua ya kuiva na huenda haziko tayari kwa kusafirishwa sokoni.

Mkulima anauza ndizi nyingi zilizopangwa vizuri kwenye meza. Anashika ndizi moja mikononi mwake huku akitayarisha kuuza kwa wateja. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya mtaa ikionyesha biashara ya mazao iliyofanyika kwa ufanisi mkubwa zaidi kwenye eneo hili.

Mzigo wa ndiz safi na zenya rangi kijani imefunikiwa na majani ya mmea wa ndizi. Mazao yameunganishwa kwa umbo la mviringo mrefu yakiwa bado kwenye shine la mmea. Ardhi inaonekana kubwa majani yaliyokuwa na udongo mweupe.

Mimea hii ina majani makubwa yenye rangi ya kijani ambayo yachukua nafasi kubwa. Inaonekana kukua kwenye bustani iliyo ndani ya nyumba ya kuzuia mabadiliko ya hewa. Mazao hayo yanaonekana kuwa ya afya nzuri yakionyesha mazingira bora ya ukuaji.

Mizabibu miwili ya ndizi imekaa pamoja yenye rangi ya manjano yenye alama ndogo ya kufikia. Ndizi zinaonekana kuwa tayari kwa matumizi ikionyesha alama za asili ya ukomavu. Msingi huu umewekwa juu ya uso wa mbao kwa rangi ya nyeupe unaonyesha mazingira ya kawaida ya jikoni au sehemu ya kuhifadhi matunda.

Mtu mmoja amesimama pembeni na kushika chombo kikubwa cha kuhifadhi maziwa huku magari ya kupima maziwa yakiwa nyuma yake. Watu wengine watatu wako pembeni ya gari wakiangalia na kuzungumza. Huenda wanajianda kupakia na kutunza maziwa. Mazingira inaonyesha eneo la biashara ya maziwa ya usambazaji ikiwa na majengo ya rangi ya njano na samawati.

Mwanamke amesimama katikati ya shamba lenye miti mkubwa wa ndizi na majani mingine. Anakumbatia kundi kubwa la ndizi za kijani lenye afya na uzito. Mazingira ni ya asili na mandhari yanajumuisha mimea mingi yenye asili na kuwa kwa wingi.

Picha inaonyesha mizinga ya ndizi za kijijini zilizopangwa vizuri katika soko la wazi. Ndizi hizi ziko katika kundi kubwa na zimehifadhiwa kwa umaridadi zikionyesha uzito na wingi. Huu ni mfano wa biashara ya mazao ya kilimo ambapo ndizi zinauzwa kwa wateja katika hali nzuri.

Mkulima amevaa mavazi ya kinga ya manjano na kofia ya kulinda kichwa. Aki mwaga dawa kwenye ng'ombe, anatumia kifaa cha kuingiza dawa kilichokuliwa mgongoni. Kinachoitwa kidnastic sprayer . Ng'ombe ni muuzi na mweupe na anapokea matunzo haya ili kuzuia magonjwa.

Ng'ombe wa maziwa aina ya freshian wamesimama ndani ya banda la paa ya mabati. Wengine wamelala juu ya sakafu yenye mchanga. Karibu nao kuna birika ya maji safi kwa ajili ya kunywa. Mazingira ni safi yakionyesha uzalishji wa kisasa wa mifugo.

Wanaume wawili wanashiriki shughuli ya kukusanya au kusambaza maziwa kijijini. Wakitumia pikipiki iliyo na mitungi mikubwa ya maziwa. Wapo kando ya barabara ya vumbi katika mazingiri ya asubuhi yenye miti na majani mabichi.

Shamba la migomba linaonekana kuwa limelimwa kwa mpangilio mzuri. Majani ya migomba ni mapana na yenye rangi ya kiijani kibichi yakifunika sehemu kubwa ya njia ya udongo iliyo pembeni. Kuna mashine ya migomba yenye rangi ya hudhurungi yaliyosimama kwa mistari. Vijani vya ndizi zimeanza kuiva zikining'inia kutoka kwenye matawi. Upande wa kulia wa njia Kuna vichaka na nyasi fupi. Mwangaza wa asubuhi au jioni unapenya kupitia matawi ukipatia mazingira mwonekano mzuri.

Watu wawili wanaosafisha ng'ombe wamejikita katika kazi hiyo kwa makini, mmoja akitumia majini kwa kutumia bomba kuloesha ng'ombe, huku mwingine akimfagia kwa brashi ili kumfanyisha aonekana safi na mwenye afya. Hali inaonyesha umuhimu wa usafi katika ufugaji kwa ajili ya afya ya mifugo.

Kilimo cha plastiki kilichojaa maziwa kimefungwa kwenye mashine iliyotumika katika uzalishaji wa maziwa. Kifaa hiki kina kipimo cha kiasi ambacho kinaweza dhibiti mtiririko wa maziwa kwa usahihi. Mazingira yanaonekana kuwa ni sehemu ya kiwanda au shamba la ufalugaji wa ng'ombe.

Mtu huyu amevaa kofia na shati la mikono mirefu yenye rangi ya bluu. Anafanya kazi ya kukata au kuvua majani ya mti wa ndizi au mimea mkubwa wa majani makubwa. Nyuma kuna mazingira ya kijani yenye miti mingine na majani mengi.

Ndani ya sufuria kuna maji na chembechembe ya rangi nyeupe au kijani yanayoonekana kuwa maziwa yanapoanza kuganda. Kuna kijiko cha mboga kikiwa kimechoza ndani ya mchanganyiko huo kinachoweza kutumika kuchanganya au kuondoa sehemu fulani.

Watu wanaendelea zoezi la kutengeneza zenge za mafuta. Mikono imekamilishwa kusaga na kuweka zenge kwenye vikapu vidogo vilipo kwenye trei kubwa. Kikapu kimoja kinawekwa kwenye sufuria kubwa yenye maji moto. Inaonyesha mchakato wa utengenezaji wa zenge unaoendelea kwa makini. Mazoea ni sehemu ya uuzaji wa vyakula vya asili.

Mwanamke amesimama mlango akiwa amevaa aproni na suruali nyeupe. Anakamata mkungu mkubwa wa ndizi unaonguka mlangoni. Mazingira imejawa na majani ya ndizi na ardhi yenye rotuba. Hali inaonyesha shughuli za kilimo na uvunaji wa mazao.

Ndizi nyingi zikiwa zimekushwa kwenye mkunga mzito wenye majani ya rangi ya kijani. Ndizi hizo ni mbichi na zina muonekano mzuri wa uzuri wa mazao wa kilimo. Mazao yanaonekana kuwa tayari kusanywa na kuuzwa kwa matumizi mbalimbali.

Kukua kwa ndizi kijani kinaonekana kwenye tawi lenye tawi lenye majani makubwa na yenye afya. Matunda haya bado hayajaeza kuonekana yameiva. Yameunganishwa kwa kundi moja. Mazingira yanacheza na majani mengine ya mti ya ndizi ambayo huonyesha nguvu na uzalishaji wa mimea.

Mwanaume anamimina kioevu kutoka kwenye dumu la kijani ndani ya sufuria huku mwanamke akiiweka sawa. Wamesimama karibu na mlango wa jengo na sakafu ikiwa na vigae vya rangi tofauti. Pembeni kuna ndoo na madumu mengine ya plastiki. Mazingira ni ya shughuli ya kawaida ya nyumbani au maandalizi ya chakula.

Majani makubwa ya kijani ya kusanyika sehemu ya kikundi cha ndizi ambazo ni mbichi. Ndizi hizo ni ndefu, zenye rangi ya kijani kibichi na zimeungana kwa pamoja katika kishada kimoja kikubwa. Kuna doa ndogo jeupe kwenye moja ya ndizi na kuna madoa meusi yanayoonekana kwenye ngozi baadhi ya ndizi. Magadi ya nyuma inaonyesha mimea mingine ya ndizi na mwangaza asili unaongaza kupitia majani. Kundi linaonekana likishikana vizuri kwenye mti wa ndizi linaashiria kuwa bado halijakomaa kabisa kwa ajili ya kuvuna.